Mashine za kutolea fedha zimesimama tayari kwa matumizi ya wateja, zikiwawezesha kutoa pesa, kuangalia salio na kufanya miamala kwa urahisi na haraka.

wateja wanaongea kwa utaratibu na wahudumu wa benki, wakifuatilia huduma mbalimbali ,mazingira ni ya utulivu na kila mmoja anashughulikiwa kwa staa.

Watu wanapita karibu la jengo la benki, wengine wakielekea kupata huduma za kifedha au wakikamilisha shughuli zao za kila siku.

Mtu amesimama mbele ya mashine ya kujihudumia, akifanya miamala ya kifedha kama kutoa pesa, kuamgalia salio, bila msaada wa mhudumu.

Watu wengi wamekusanyika eneo la baa. Wakifurahia mazingira ya kijamii. Vinywaji vimepangwa vizuri kwenye rafu, wakisubiri kuhudumiwa kwa wateja waliopo.

Bango lenye maandishi ''Douwns lodge'', pamoja na picha ya vinywaji, likitangaza sehemu ya burudani inayotoa huduma ya vinywaji, na mapumziko kwa wateja.

Kabati lililopangwa vizuri linaonyesha chupa mbalimbali za vinywaji, ikiwa sehemu ya mapokezi yenye mandhari ya kuvutia, mpangilio wa ndani unaonyesha ustadi na utaratibu, huku taa za kupendeza zikiongeza mvuto.

Vinywaji vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, mteja ameshikilia chupa moja akitazama kwa makini huku muhudumu akiwa tayari kumuhudumia kwa stara, Mazingira ni safi na yenye utulivu.

Vinywaji vimepangwa kwenye rafu, mhudumu akihudumia huku wateja wakifurahia vinywaji katika mazingira ya mapumziko.

Magari yamepangwa katika eneo la wazi kwa mpangilio mzuri, ikionyesha aina mbalimbali zinazopatikana kwa wateja wanao tafuta vyombo vya usafiri.

Mteja anaingia dukani ambapo bidhaa za maziwa kama maziwa ya chupa, siagi na mtindi zimepangwa kwa mpangilio bora tayari kwa kuuzwa.

Wateja wananunua maziwa dukani wakichagua bidhaa wanazohitaji kutoka kwenye jokofu, huduma inatolewa kwa haraka katika mazingira safi na yaliyopangwa vizuri .

Bidhaa mbalimbali za maziwa ziliopangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri zikiwa tayari kwa kuuzwa, mteja anaangalia kwa umakini kabla ya kuchagua akizingatia ubora na mahitaji yake.

Jokofu linaloonyesha picha ya ng'ombe anaekamuliwa, likiwa na vifaa vya kutunza maziwa kwa ubaridi tayari kwa wateja kutumia kupitia mashine ya kujihudumia.

Jokofu la maziwa, limehifadhi maziwa katika hali ya ubaridi, likiwa sehemu, mashine ya kujirudia inayowezesha wateja kupata maziwa kwa urahisi na usafi.

Jokofu la maziwa lililohifadhi maziwa ubaridi unaofaa, likiwa na sehemu ya mashine ya kijihudumia inayowezesha wateja kupata bidhaa safi kwa urahisi.

Jokofu la maziwa limewekwa kwenye mashine ya kujihudumia, ikihifadhi maziwa kwa hali ya ubaridi, ili wateja waweze kuchukua kwa urahisi na usafi.

Jokofu la maziwa limewekwa kwenye mashine ya kujihudumia, likihifadhi maziwa kwa ubaridi unaofaa ili wateja wapate bidhaa safi kwa urahisi na kwa viwango vya kiafya.

Mteja anajihudumia maziwa kutoka kwenye jokofu la maziwa, linalowekwa katika mashine ya kujihudumia, ikionyesha huduma ya haraka na rahisi ya kupata bidhaa safi.

Jokofu la maziwa limewekwa katika mashine ya kujihudumia, likifadhi maziwa kwa ubaridi unaofaa ili kuwapatia wateja bidhaa safi kwa matumizi ya kila siku.

Jokofu la maziwa limeunganishwa na mashine ya kujihudumia, likihifadhi maziwa kwa ubaridi unaofaa ili wateja waweze kuyapata kwa haraka na usafi.

Jokofu lenye picha ya ng’ombe na maziwa, limewekwa kwa ajili ya kuhifadhi na kutoa bidhaa za maziwa, kwa wateja kupitia mashine ya kujihudumia.

Jokofu la maziwa limewekwa katika mashine ya kujihudumia, likitunza maziwa kwa ubaridi unaofaa na kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wateja.

Jokovu la maziwa, limehifadhi maziwa kwa ubaridi unaofaa, likiwa tayari kwa kutoa huduma bora kwa wateja wanaotafuta bidhaa safi na salama.

Majokofu mawili ya maziwa yamewekwa pamoja yakiwa na uwezo wa kuhifadhi maziwa kwa ubaridi unaofaa ili wateja wapate bidhaa safi kwa urahisi na usalama.

Bidhaa za maziwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, zikionyesha aina mbalimbali za maziwa na bidhaa zake. Zinazopatikana kwa wateja.

Jokofu la maziwa limehifadhi bidhaa kwa ubaridi unaofaa, huku bidhaa nyingine zikiwa zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya wateja.

Kopo la maziwa lime wekwa katika duka, liki hakikisha maziwa na bidhaa zake, zime hifadhiwa kwa ubaridi unao faa ili kuhifadhi ubora na usalama wa vyakula.

Jokofu la maziwa limehifadhi maziwa kwa ubaridi unaofaa, ndani ya mashine ya kujihudumia, likirahisisha upatikanaji wa bidhaa safi kwa wateja muda wowote.

Jukofu la maziwa limehifadhi bidhaa kwa ubaridi unaofaa, likiwa tayari kuhudumia wateja wanaotafuta maziwa safi na yenye ubora kwa matumizi ya kila siku.

Duka limepangwa kwa mpangilio mzuri, likiwa na bidhaa mbalimbali za maziwa kama siagi, mtindi na maziwa ya kawaida tayari kwa wateja kununua kwa matumizi ya kila siku.

Jokofu la maziwa limewekwa ndani ya mashine ya kujihudumia, likihifadhi maziwa kwa ubaridi unaofaa na kurahisisha upatikanaji wa bidhaa kwa wateja wakati wowote.

Majokofu ya maziwa yamepangwa dukani, kwa ajili ya kuhifadhi maziwa na bidhaa zake, katika hali ya ubaridi ili kudumisha ubora na usalama wa matumizi.

Duka linalouza maziwa na bidhaa zake, likihudumia wateja kwa kuhifadhi na kusambaza bidhaa za maziwa katika hali bora.

Jokofu la maziwa limehifadhi bidhaa katika hali ya ubaridi, ikiwa sehemu ya mashine ya kujihudumia inayowezesha wateja kuchukua maziwa kwa urahisi na usafi.

Mteja anapokea maziwa kutoka kwa muuzaji kwa utaratibu na usafi akipata huduma bora ya bidhaa safi kwa matumizi ya kila siku.

Jokofu la maziwa lililounganishwa na mashine ya kujihudumia, likihifadhi maziwa katika hali ya baridi ili wateja waweze kuyachukua kwa urahisi na usafi.

Mnunuzi wa kiume anajihudumia maziwa kutoka kwenye jokofu maalumu, akitumia mashine ya kisasa inayohifadhi maziwa katika hali ya ubaridi na usafi.

Jokofu la maziwa linahifadhi maziwa katika hali ya baridi ili yasiharibike, inayotumika kama mashine ya huduma ya haraka kwa wateja wanaohitaji maziwa safi na salama.

Jokofu la maziwa linatoa huduma ya moja kwa moja, ambapo mteja anajihudumia na kujaza maziwa. Mazingira ni safi na mashine imehifadhi maziwa katika hali ya ubaridi, na usalama kwa mteja.

Jokofu la maziwa linahifadhi maziwa katika hali ya ubaridi, ili yabaki safi na salama. Vinatunzwa kwenye duka maalumu kwaajili ya kuhudumia wateja kwa wakati wowote.

Duka la maziwa limepangwa kwa mpangilio safi, likiwa na bidhaa mbalimbali kama: maziwa, mitindi na siagi; wateja wanahudumiwa kwa haraka katika mazingira ya usafi na ubora.

Jokofu la maziwa limewekwa kwenye mashine ya kujihudumia. Likihifadhi maziwa kwa ubaridi unaofaa ili kuhakikisha wateja wanapata bidhaa safi kwa matumizi ya kila siku.

Jokofu la maziwa linatunza maziwa katika hali ya ubaridi ili yadumu na kubaki safi, limewekwa dukani kwa ajili ya kuhudumia wateja kwa urahisi na usalama.

Duka la maziwa limepangwa kwa usafi na mpangilio mzuri, huku mhudumu akiwa ndani, tayari kuwahudumia wateja wanaotafuta bidhaa safi na maziwa.

Meza na viti vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika sehemu ya wazi, ikionyesha ubora na muundo wake kwa wateja wanaotembelea, ikiwa ni njia ya kuvutia wanunuzi na kurahisisha maamuzi ya ununuzi.

Makochi na meza, zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo, likionyesha aina mbalimbali za samani, zenye ubora kwa wateja.

Makochi, meza na viti vimepangwa eneo la mauzo kwa mpangilio unaovutia. Kila samani inaonyeshwa kwa uwazi ili kuwavutia wateja kuchagua wanachohitaji.

Mtu anakataka mbao, kwa kutumia msumeno kwa ustadi, akitengeneza sehemu muhimu ya samani bora, kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Vitanda vimepangwa katika eneo la wazi kwa mpangilio mzuri, vikionyesha aina na ubora wa bidhaa zinazotolewa kwa wateja.

Makochi, meza na viti; vimepangwa kwa mpangilio unaovutia katika eneo la mauzo. Vikionyesha ubora na mitindo mbalimbali ya samani zinazopatikana kwa wateja.

Makochi yamepangwa eneo la wazi kwa ajili ya kuonyesha wateja, yamewekwa kwa mpangilio unaovutia yakionyesha ubora na aina mbalimbali zinazofaa kwa matumizi ya nyumbani.

Makochi, meza na viti, vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo. Vikionyesha bidhaa zinazouzwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au ofisini.

Makochi, viti na Meza vimepangwa vizuri kwenye eneo la mauzo, ikionekana aina mbalimbali za samani zinazopatikana kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na maofisini.

Kitanda kimewekwa sehemu ya wazi kwa ajili ya mauzo, kikionyesha ubora na muundo wa kisasa unaovutia wateja wanaotafuta samani.

Meza, makochi na vitanda vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo. Likionyesha aina mbalimbali za samani bora, zinazopatikana kwa matumizi ya nyumbani na ofisini.

Vitanda vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo. Vikionesha aina na muundo tofauti zinazopatikana kwa wateja.

Eneo la mauzo ya samani limepangwa kwa mpangilio wa kuvutia likiwa na meza, viti, makochi na vitanda vikiwa mahali kwa wateja kuchukua bidhaa kwa matumizi ya ndani.

Makochi, meza na viti vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo, ikisubiri wateja kuchagua samani na matumizi ya nyumbani au ofisini.

Meza na viti vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo, vikionyeshwa kwa wateja wanaotafuta samani za matumizi ya ndani.

Makochi, meza na vitanda vimepangwa vizuri katika eneo la mauzo likionyesha bidhaa mbalimbali za samani zinazopatikana kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Meza na viti vimewekwa kwenye mpangilio mzuri katika eneo lenye uwazi vikionyesha aina mbalimbali za samani zenye ubora kwa wateja wanaotembelea.

Makochi yamepangwa katika eneo la wazi kwa mpangilio unaovutia, huku mteja akiyakagua kwa umakini, akitafuta samani zenye ubora na mvuto.

Meza imewekwa kwenye eneo la uwazi, ikiwa ni sehemu ya maonyesho ya samani zinazouzwa kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Makochi na magodoro yamewekwa katika eneo la mauzo kwa namna inayovutia ili kuwezesha wateja kuyaona, kuyapima ubora wake na kufanya maamuzi ya kununua kwa kuzingatia adha na mahitaji ya nyumbani.

Makochi, meza, makabati yamepangwa katika eneo la wazi, Zikionyesha aina na ubora wa samani zinazo uzwa kwa ajili ya matumizi ya ndani ya nyumba.

Viti na meza vimevyopangwa katika eneo la mauzo, vikionyeshwa kwa wateja wanaotafuta samani kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Makochi na meza, vimepangwa katika eneo la mauzo kwa mpangilio unaovutia, vikionyesha aina na ubora wa samani zinazopatikana kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Makochi na meza vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya eneo la mauzo, likionyesha ubora na aina mbalimbali za samani zinazopatikana kwa wateja.

Vitanda vimepangwa katika eneo la uwazi kwa mpangilio mzuri, likionyesha ubora na aina mbalimbali kwa wateja wanaotafuta samani za matumizi ya nyumbani.

Makochi yamewekwa katika eneo la wazi, tayari kwa mauzo, ikionyesha aina mbalimbali zinazopatikana kwa wanunuzi.

Mteja wa kiume ameketi mezani, huku muhudumu wa kike akimletea chakula. Wakionyesha huduma ya heshima, na utaratibu mzuri katika hoteli.

Wateja wakiwa katika eneo la mapokezi kwaajili ya kupokelewa kupata huduma muhimu kama kuwekwa kwenye vyumba, kuuliza taarifa au kufanya malipo, eneo hili ni kiungo cha kwanza kati ya mgeni na mhudumu.

Matunda ya aina mbalimbali, yamepangwa kwa mpangilio mzuri mezani, huku wanunuzi wakichagua kwa makini bidhaa bora, kwa matumizi yao ya kila siku.

Mbogamboga na matunda zimepangwa mezani, huku muuzaji akimhudumia mnunuzi, anayechagua bidhaa safi na bora, kwa matumizi ya nyumbani.

Muuzaji amepanga matunda na mboga mboga kwa mpangilio mzuri mezani, akiwahudumia wateja wanaotafuta bidhaa safi na zenye ubora kwa matumizi ya nyumbani.

Muuzaji wa matunda amesimama kwenye eneo la uuzaji akiwa na meza iliyojaa matunda safi ya kuvutia, akikaribisha wateja kwa tabasamu akiwahudumia kwa ustadi na mazingira yenye mvuto.

Wauzaji wamepanga matunda na nafaka kwa mpangilio mzuri, huku wanunuzi wakiyachagua kwa uangalifu wakitafuta mazao bora kwa matumizi yao ya nyumbani.

Bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kwa chuma na mabati, zimepambwa kwa ajili ya mauzo, zikionyesha matumizi ya vifaa hivyo katika shughuli za kila siku.

Muuzaji amesimama nyuma ya meza iliyojaa matunda mbalimbali, huku wanunuzi wakizunguka wakichagua vyakula bora kwa matumizi yao ya kila siku.

Soko ya wazi limejaa pilikapilika, likiwa na meza zilizojaa mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali, wauzaji wanasifu bidhaa zao, huku wateja wakichagua kwa makini, ikiwa ni eneo lenye maisha na harakati nyingi za kila siku.

Mazao ya nafaka, na matunda, yamepangwa vizuri, huku wanunuzi wakiyaangalia kwa makini, wakichagua yale yalio bora, kwa matumizi ya nyumbani au biashara.

Miamala imefanyika kwa kutumia simu ya mkononi, ikihusisha kutuma na kupokea na kulipa fedha kwa urahisi. Huduma hii ni kisasa husaidia watu kufanya shughuli za kifedha bila kwenda benki kwa haraka na usalama.

Mteja anafanya malipo kwa kutumia kadi ya benki kupitia mashine ya kielektroniki, huduma hii ya haraka, salama na rahisi kwa miamala ya kila siku.

Mashine ya kufanya malipo imeunganishwa na kadi ya benki, ikirahisisha miamala ya kifedha kwa njia ya haraka na salama kupitia huduma za kidigitali.

Jengo la ghorofa limesimama kwa uimara, ikiwa ni sehemu ya miradi ya makazi na biashara. Inayolenga kukuza uwekezaji katika sekta ya ardhi na majengo.

Ujenzi wa nyumba ya ghorofa umefikia hatua za mwisho, na kuta zimekamilika, na mafundi wakiendelea na kazi ndogondogo, ili kukamilisha jengo kwa matumizi yaliokusudiwa.

Nguzo limepangwa vizuri kwenye rafu zikiwa katika mpangilio unaovutia wateja, wanachaguwa mavazi kulingana na mahitaji yao.

Nguo zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, zikiwa tayari kwa wateja kuchagua na kununua kwa matumizi mbalimbali.

Nguo zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, zikiwa tayari kwa wateja kuchagua. Mazingira ya duka ni safi na ya kuvutia kwa wanunuzi.

Nguo na viatu zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mabanda ya mauzo. Zikiwavutia wateja wanaotafuta bidhaa za kuvaa zenye ubora na mvuto.

Nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu ndani ya jengo la biashara likisubiria wateja kuchagua na kununua kwa matumizi mbalimbali.

Viatu na mabegi vimepangwa kwa mpangilio mzuri, huku watu wakifanya manunuzi kwa kuchagua bidhaa wanazohitaji katika mazingira ya kuvutia yaliyojaa huduma mbalimbali.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafi kwa mpangilio mzuri, huku mteja akichagua kwa makini bidhaa anazohitaji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Matunda na mboga zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, vikivutia wateja kwa uzuri na usafi wa bidhaa zinazo patikana kwa wanunuzi.

Mwanamke amesimama mbele ya rafu zilizojaa matunda ya aina mbalimbali, akiyatizama kwa makini kabla ya kufanya uamuzi wa kuchukua yale yanayokidhi mahitaji yake.

Matunda na nafaka, vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, vikionyesha wingi wa bidhaa safi na bora kwa wateja wanaofanya manunuzi.